Kilimo cha hydroponiki. Mabomba matatu makubwa, ambapo mimea imenawiri ya rangi ya kijani imepandwa. Mifereji imeunganishwa ili kusambaza maji.

Katika ukulima wa haidroponiki , mimea imenawiri. Mabomba manne meupe yameunganishwa ili kueneza maji.

Mimea imenawiri ya kijani kibichi, ambayo imewekwa kwenye debe, ikapandwa kwenye mabomba makubwa, inayotumika kueneza maji.

Katika ukulima wa haidroponiki, mimea ya rangi kijani kibichi imenawiri. Udongo wenye madini na kuna maji ambayo inatoka kwenye mabomba.

Mimea ya rangi kijani kibichi imenawiri. Imepandwa kwenye mabomba meupe makubwa ya kueneza maji, huu ni ukulima wa hydroponiki.

Aina mbalimbali za mimea imepandwa kwenye mabomba na imenawiri. Nyumba ya kijani imetegenezwa kwa chuma na karatasi ya uwazi.

Katoka ukulima wa haidroponiki, mabomba makubwa ya kusambaza maji yametobolewa mashimo. Na mimea ambayo imepandwa ndani ya mikebe, imewekwa ndani.

Mimea imenawiri rangi ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba makubwa ambayo imeunganishwa kueneza maji. Hii ni moja wapo ya ukulima wa hydroponic .

Bomba ambalo limesimamishwa kwenye beseni ya bluu, limetobolewa mashimo na kuwekwa mimea tofauti ambayo imepandwa kwenye makoba. Majani yake imenawiri.

Ukulima wa hydroponiki au maji, ambapo mimea imepandwa kwenye kijani na imenawiri, yenye rangi kijani kibichi, shamba lina mchanga wenye mandini.

Mimea imepandwa katika makopo, majani yake imenawiri. Ina rangi ya kupendeza ya rangi ya kijani. Mizizi yake mirefu.

Katika ukulima kwa hydroponiki, mimea ya rangi kijani kibichi imenawiri. Mabomba meupe yameunganishwa ili kueneza maji.

Aina mbili ya mboga zimenawiri. Zina rangi tofauti, zambarau na kijani. Zimepandwa kwenye mabomba madogo mawili, beseni kinjano, sakafu kahawia.

Katika ukulima wa hydroponiki. Mimea ya rangi kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe. Ambayo imeunganishwa na nyaya za stima ili kuleta mwangaza.

Katika ukulima wa hydroponic ,mimea ya rangi kijani kibichi yamenawiri. Mabomba makubwa yametengenezwa ili kueneza maji.

Katika kilimo cha viwanda, nyumba ya kijani imejengwa kwa chuma. Ina rangi nyeupe. Nyasi na miti ni ya kijani kibichi.

Katika kilimo cha viwanda, mahindi haya yameanikwa nje ili yakauke. Kuna nyasi na miti ya kijani kibichi.

Katika ukulima wa viwanda kuna nyumba kitalu au kivungulio ambapo mimea ya rangi kijani kibichi na imenawiri imepandwa kwenye mabomba.

Nyanya ambazo zimepandwa katika kilimo cha viwandani, zenye rangi ya kijani kibichi zimenawiri. Mchanga ni mwenye madini. Nyuzi zimefungwa kwenye miti.

Mbegu za kahawa mbichi zimemwagwa chini . Hiki ni kilimo cha viwanda. Watu wameketi. Nyumba imefunguliwa mlango. Miti ya kijani kibichi.

Katika kilimo cha viwandani, mimea ambayo imepandwa kwenye vyombo vyenye udongo wenye mandini imenawiri na ina rangi ya kijani kibichi. Kuna wanaume wawili ambao ni wakulima.

Katika ukulima wa viwanda, Kuna kuku wengi ambao wamewekwa, kwenye chumba kikubwa. Kuna Kobo za kunyweshea maji.

Nyanya za kupendeza zimepangwa kwenye sanduku za kijani ambapo ni kilimo cha viwandani na kimetengenezwa kwa chuma.

Katika ukulima wa viwanda, mimea ya pilipili, kijani kibichi ambayo imenawiri imepandwa kwenye nyumba ya kijani na imejengwa kwa chuma.

Katika kilimo cha viwanda, mimea ya rangi kijani kibichi ambayo imenawiri, imepandwa katika nyumba, kitalu au kifungulio nyeupe. Mchanga ni wenye madini.

Katika ukulima wa viwanda, kuna vifaranga wengi wadogo, wa rangi tofauti, kama vile nyeupe, nyeusi , na kahawia. Kuna kopo za kunywesha maji.

Katika ukulima wa umwagiliaji wa mboga madogo yameunganishwa ili kusambaza maji kwenye mimmea ambalo ni ya kijani kibichi na imenawiri ,udongo ni wenye madini.

Katika umwangiliaji, bomba moja kubwa limetumika kuunganisha mabomba mengine madogo ambayo yanaeneza maji kwenye mimea ya rangi ya kijani kibichi, mchanga wenye madini.

Katika ukulima wa umwagiliaji. Mabomba yametumika kumwagilia maji kwenye mimea ambayo imenawiri ya rangi kijani kibichi. Udongo wenye madini.

Shamba lenye udongo wenye madini limepandwa mimea tofauti, mabomba madogo yamepangwa kwenye laini ili kunyunyizia maji, huu ni ukulima wa umwagiliaji.

Bomba kubwa limeunganishwa na bomba ndogo, ili kusambaza maji kwenye mimea. Mchanga wenye madini. Mmea wa rangi kijani kibichi ambao umenawiri.

Mabomba matatu madogo ya maji yananyunyizia mimea inayonawiri yenye rangi kijani kibichi. Shamba lina mchanga wenye madini.

Katika ukulima wa umwagiliaji, mabomba madogo ya maji yameunganishwa ili kusambaza. Udongo wenye madini, miti ya rangi kijani kibichi.

Mimea imepandwa katika nyumba ya kijani. Imetengenezwa kwa karatasi ya uwazi na chuma. Mchanga wenye madini na mimea imenawiri. Mabomba madogo yametumika kunyunyizia maji.

Shamba lenye udongo wenye madini limepangwa. Mabomba madogo yamepangwa kwenye laini ili kusambaza maji. Hii ni mojawapo ya umwagiliaji.

Katika ukulima wa umwagiliaji wa maji, mimea yenye rangi kijani kibichi imenawiri. Udongo wenye madini, bomba la maji limeunganishwa ili kusambaza.

Katika ukulima wa umwagiliaji, mimea ya rangi kijani kibichi imenawiri . Udongo ni wenye madini na kuna maji.

Katika ukulima wa umwagiliaji mabomba madogo yameunganishwa ili kusambaza maji. Mimea ya rangi kijani kibichi imenawiri. Udongo wenye madini.

Katika kilimo cha umwagiliaji, mabomba yameunganishwa ili kueneza maji. Mimea ya kitunguu imepandwa, udongo wenye madini, miti ya rangi kijani kibichi.

Katika ukulima wa umwangiliaji ,mabomba yameunganishwa ili kusambaza maji kwenye mimea ya rangi kijani kibichi na imenawiri. Udongo wenye madini.

Katika ukulima wa maji, kuna mabomba mengi madogo yakuning'izia mimea, udongo wenye madini, watu watatu, mimea ya rangi ya kijani kibichi.

Mabomba ya maji inanyunyizia mimea inayonawiri yenye rangi kijani kibichi. Shamba lina mchanga wenye madini.